Upo mkono wa mhudumu ulio shikilia sahani nyeupe, iliyo jaa pilau, nyama, kachumbari, ndizi, na pilipli. Na kwenye sinia zipo sahani tatu, ziko na mchele, maharagwe, mboga na vijiko.

Gari leupe lilo na madirisha juu yake likona chuma ambacho kimebeba mikungu ya ndizi ilio na ndizi za rangi ya kijani.

Mzee mmoja aliyevalia mavazi ya rangi ya chuma, amesimama mbele yake ikiwa ni meza iliyobeba samaki wa rangi tofauti. Juu ya kibanda chake, ni mataa yanayowaka.

Sahani mbili za chuma zimewekwa juu ya meza, moja ikiwa imebeba mchuzi wa ukwaju na nyengine imebeba vitumbua, glasi ambayo iko na kinywaji cha rangi ya manjano.

Katika soko wapo watu wengi wengine wamekaa wakitangamana wengine wako shughuli zao, magunia yapo ambayo yana rangi nyeupe. Mikungu ya ndizi mingi imelazwa chini.

Juu ya meza kumewekwa kinywaji kwenye glass chenye rangi ya anjano na sahani iliyobeba chakula kitamu ikiwa ni maharagwe ya nazi na mboga mboga.

Katika soko yapo magunia mengi katika laini tatu, yaliyobeba viungo vinavyotumika jikoni, na glasi ikiwa juu yake na vipimo tofauti.

Kwenye meza ya mbao iliyo na rangi ya zambarau, lipo sahani leupe ambalo limebeba chakula kifwatacho; mchele, mchuzi wa rangi ya njano, mboga na kachumbari ya tomato .

Katika duka hili yupo mtu mmoja aliyesimama na kuvalia kofia nyeupe. Zipo ndoo nyeupe nyingi ambazo zimebeba viungo vinavyotumika kuingia mboga jikoni.

Katika soko uko na bidhaa mbalimbali zinazouzwa ikiwepo vikapu vilivyobeba samaki na mbele yake ni mwanamke aliyeshikilia kichwa, nyuma yake yakiwa ni mabeseni.

Katika shamba la migomba, yupo mama mmoja aliyevalia rinda. Amesimama na kutabasamu huku akiwa ameshikilia mkungu wa ndizi ulio na ndizi za rangi ya kijani.

Mwanaume mmoja aliyevalia kiakisi ya rangi ya kijani na helmeti kichwani mwake anaendesha pikipiki, aliyoifunga kontena za kubebea maziwa na gunia juu yake.

Katika barabara ya cabros kipo kiganja cha mtu ambacho kinaota baiskeli ambayo imebeba madafu, na mtu ambaye anayauza akiwa amevalia tishet ya rangi nyekundu, ameshikilia kisu akichonga dafu moja.

Katika shuka kumewekwa kontena ambazo zimebeba chakula ndani yake ambavyo ni kama pilau, kabeji, chapati zilizosokotwa na vijiko.

Katika mazingira ya kilimo yupo mwanaume mmoja aliyesimama akiwa amevalia tisheti ya samawati, nyuma yake yapo maandishi meupe. Ipo mifugo ambaye ni ngombe aliye na chakula chake.

Sahani leupe limebeba chakula cha kuvutia na ambacho kinapendeza kwa macho ikiwa ni samaki wa kukaanga, kachumbari ya tomato ndimu, mboga mboga na pilipili.

Mwanaume mmoja aliyevalia ovaroli ya rangi ya kijani amekaa kwenye kibao huku akikamua ng'ombe wake maziwa yakiingia kwenye ndoo ya rangi nyeupe.

Kipo kioo cha gari cha upande wa kushoto. Na mbele yake ni mlingoti ulio na alama ya barabarani, nyasi za kijani kibichi, miti iliyo mirefu na ukuta uliojengwa kwa matofali na kupakwa rangi nyeupe na marembo.

Katika soko, wapo wanawake wawili, mmoja amesimama mwengine amekaa akiwa amenyosha mkono wake kwa mabakuli mengi yaliyo na rangi tofauti, yakiwa yamebeba kamba na samaki.

Yupo mama aliyevalia shuka na ameshikilia mfereji wa rangi ya kijani anamwagilia ng'ombe maji ishara ya kwamba anaiosha na zengine zikiwa zimefungwa zimetulia.

Kwenye mazingira ya bahari ufuoni upo mchanga ambao uko na takataka nyingi na mbele yake ni miti inayoitwa minazi na nyumba iliyowekezwa paa la makuti.

Katika sahani hili kipo chakula kitamu na kinachovutia kwa macho ambacho ni pilau ya nyama ya kuku, mayai na kachumbari.

Katika kontena kipo chakula kitamu na kinachovutia kwa macho. Ikiwa ni pilao ya nyama, vipo viazi viwili vinavyojitokeza juu.

Katika kibanda kilichojengwa na vyuma na juu paa la mabati ndani yake zipo ng'ombe ambazo ni za maziwa na watu wawili mmoja akiwa ameinama na mwingine amechuchuma anakamua ng'ombe maziwa.

Katika mazingira ya bahari, ufuoni upo mchanga mwingi na kando yake ni miti miwili minono mikubwa ambayo iko na matawi yenye majani ya rangi ya kijani.

Kwenye mazingira ya bahari ufuoni upo mchanga na nyasi za rangi ya kijani kibichi kando kabisa ni miti mingi inayoitwa minazi mirefu kwa mifupi.

Lipo sahani la chuma ambalo limebeba chakula cha kuvutia na kinapendeza macho, ambacho ni biriani ambayo juu yake zipo nyama.

Katika mazingina yenye ambayo iko karibu na bahari, upo uuzaji wa samaki. Mwanaume mmoja amesimama mbele ya meza ambayo imebeba samaki hawa akiwa amevalia barakoa na nyuma yake ni mama anayepita.

Mwanaume mmoja aliyevalia tisheti ya rangi nyekundu mkononi ameshikilia kisu na dafu akiwa analikata na kiganja kimejitokeza kikiota baiskeli iliyoshikilia mzigo wa madafu.

Kiganja kilichoshikilia sinia kubwa la rangi ya samawati kiko na vibakuli ndani yake vimebeba chakula kama kifuatacho; samaki wakukaanga aliyepikwa na mchuuzi, mboga, ugali.

Kiganja kimeshikilia sinia ambalo lina chakula cha kuvutia, ndani yake ikiwemo samaki watatu, mboga za majani, maharagwe, mchuzi, mchele na ndizi.